Wanainchi wanajaribu juu chini kupata pesa. Ili kuweza kujidumu na kukakikisha kwamba wanapata cha siku wao wanafanya biashara ya kuuza vitu mbalimbali vitu tofauti tofauti zikiwemo matunda.

Biashara ya kuuza nguo ni biashara mzuri sana kwani watu siku zote wanahitaji nguo ili kujisitiri. Hivyo basi anayefanya hii biashara lazima ako na wateja wengi na hivyo basi anapata pesa mzuri.

Gari ni kitu kizuri sana, ni chombo kizuri cha kusafiri, watu hutumia gari kwa aina nyingi aina aina kama vile, kusafiri, kuendeleza biashara, na kutumia pia ili kujistarehesha.

Unapofanya biashara iwe biashara yoyote lazima penye unafanya biashara pawe penye panavutia watu. Lazima uweke viti nje ndio wakati kuna wateja wengi wengine wakakae wawe wasiwe wanasimama na kuchoka wanapongoja kuhudumiwa.

Bishara ya tomato ni biashara mzuri ambaye mtu yeyote anafanya hii biashara maranyingi anapata faida kwani hili watu kupika wanahitaji mboga na siku zote mboga lazima iwe na tomato ndio iweze kuwa na ladha.

Duka la biashara ni biashara mzuri sana na wananchi wengi wanafungua duka ili kuendeleza maisha yao. Kwani ili wewe kufanya biashara ya kuuza duka halihitaji wewe kuwa na masomo yoyote kenye inahitaji ni wewe utafute pesa tosha.

Ng'ombe wanatoa maziwa na maziwa hili ni mazuri sana na na mtu anaweza fungua biashara ya kuuza maziwa ni biashara ambayo inapatia sana pesa nyingi.

Mbali na mboga zingine, vilevile watu ambao wanafanya biashara ya kuuza mboga wanauza mboga kama vile mchicha na sukuma. Mboga hii huwa ni mzuri sana na inaboresha pia ladha ya chakula.

Kuna njia nyingi watu wanatumia kutoa pesa zilizokuwa kwa simu zao, kama kutumia agedi na vile vile watu wanaeza tumia kutuma kupitia kwa namba kama send money .

Watu wanaotegemea sana ukulima na wanaolima kilimo aina nyingi, aina tofauti tofauti , hawa watu hua ndo utu wa mgongo wa inchi kwani wao ndo wanaleta maendeleo mengi sana.

Kampuni wanaouza magari ama wanaofanya biashara ya gari, wanapata faida nyingi sana. Na wanatengeneza pesa nyingi kutoka hiyo biashara kwani ukiuza tu gari moja utapata pesa nyingi sana kulingana ana ile gari umeuza.

Kijana huyu anaonekana kuwa mwenye wasiwasi na wahaka. Pengine alikuwa anatoa mpesa, alikuwa anatoa pesa kwa mpesa kupitia kwa hii agent lakini haijafaulu, na akapoteza pesa yake. Mara nyingi watu hupoteza pesa kupitia kwa mpesa ama kuibiwa na wezi.

Kuna gari aina ainati, gari aina nyingi. Gari zinatofautiana kulingana na bei yao ama pesa yao. Ikiwa unataka gari nzuri sana, basi lazima uwe umejitayarisha na pesa mzuri. Kitu mzuri huenda na kitu kizuri.

Kuna viatu aina ainati, viatu tofauti tofauti. Watu wanaofanya biashara ya viatu wanahakikisha kwamba kuna kila size ya viatu kwani watu hutofautiana kwa size na kiwango cha miguu.

Watu wanaofanya bidhaa za kuuza mboga waonekana kuutupa kabeji kwani kabeji mara nyingi isipotunzwa inaharibika na hivyo basi haiwezi uzika na customer ama customer akichukua.

Watu wanaofanya biashara ya nguo wanapata pesa mzuri na ni biashara ambayo inasaidia kujiedeleza wao na kukidhi mahitaji ya familia yao. Biashara ya nguo ina pesa mzuri sana.

Duka la Mpesa ni aina za duka ambao watu wanafanyia biashara. Si lazima mtu afungue mahali peke yake pa kufanya hili biashara mbali unaeza endeleza na biashara zingine kama vile kuuza nguo ama kufanya biashara ingine yoyote.

Kuna aina ya magari mengi sana. Kuna aina ainati haina tofauti. Inategemea ile gari unataka inategemea kiwango cha pesa ambayo uko nayo na vile vile ile kitu ambayo ili unataka kutumia pia inachangia ile gari utachukuwa.

Mara nyingi watu ambao wanauza mboga ama wanaofanya biashara ya kuuza mboga wanakaa nje na wakati mvua inanyesha inaeza sababisha mvurungo na kusababisha mboga zao kuharibika.

Duka la pesa ni mojawapo ya duka ambayo linafaida mingi sana na mtu akifungua aina biashara yeyote anaweza ongeza biashara la pesa.

Uzuri ni kwamba ukienda sokoni haswa soko la viatu hata kama wewe una umri mgani mtoto, mtumzima, ghulamu barobaro haijalishi lakini lazima utapata viatu vya ambavyo vinakutosha.

Watu wanatumia gari kwa njia tofauti tofauti, kama vile wengine wanatumia gari kuendeleza biashara, wengine wanatumia gari kusafirisha watu, bali kuna wale ambao wanatumia gari ili kujistarehesha.

Kitunguu na tomatoe inaboresha ladha ya chakula na inafanya chakula iwe tamu, chakula kisichokua na hii mboga mara nyingi huwa haivutii hivo basi wapishi lazima wazingatie hii mboga.

Pesa ni kitu muhimu sana, ni kitu ambayo kila mtu angeulizwa anataka nini, bila shaka angesema pesa, kwani ili kuendeleza maisha, ili kuboresha maisha yako, na kufanya shughuli zako tafauti tofauti, unahitaji pesa, sasa lazima watu watie bidii ndio basi.

Ili mtu aweze kununua gari mwanzo kabisa gari ni kitu muhimu sana kwani inatumiwa kusafirisha vyombo, inatumiwa kusafirisha watu, inatumiwa kuendeleza biashara na vile vile inatumiwa kijistarehesha. Hivyo basi ili mtu aweze kupata hiyo gari lazima awe na pesa ya kutosha ya kununua hiyo gari.

Duka ya mpesa ni duka ambayo ina biashara na wanabiashara wengi wanaongeza katika duka zao maduka za mpesa ndio waweze kuendelesha biashara zao na kupata faida nzuri.

Muuzaji anauza matunda mengi. Matunda aina tofauti tofauti. Matunda ina faida nyingi kwa mwili wa binadamu. Inapatia binadamu nguvu. Hivyo basi binadamu lazima aweze kutumia matunda.

Kila mtu anatafuta pesa lakini si kila mtu anapata pesa kwani ili uweze kupata pesa lazima ujitume na uwe na bidii na juhudi hapo ndio unaweza pata pesa.

Muuzaji anauza viatu. Anafanya biashara ya viatu. Inaumuhimu sana, inaweza kumpatia mwenye anauza viatu pesa yakutosha. Viatu pia inasaidia watu kwa njia nyingi.

Pesa ni kitu muhimu sana, na kila mtu anatafta lakini si kila mtu anapata kwani, ili uweze kupata pesa lazima ukuwe na bidii. Kuna njia nyingi ya kupata pesa kama vile kutumia mtandaoni.

Watu wengi wa familia moja wameweza kukutana ili kuendeleza sherehe. Ni vizuri watu kukutana na kutengamana wakati kuna shughuli ya familia.

Biashara ya mboga ni biashara mzuri sana, ambayo inaweza mpatia mwenyewe pesa ya kutosha na vilevile ni biashara ambayo inavutia customer na ina customer wengi sana.

Watu hupata faida Kwa kuuza viatu na Huwa wanatumia mbinu tofauti tofauti kuvutia wateja wao. Wanashona viatu Kwa aina tofauti tofauti.